Treni yenye rangi, nyekundu, nyeupe na njano yenye namba nane, sita, sifuri, sita ikisafiri kwenye reli inayopita katikati ya mandhari ya kijani kibichi yenye miti ya minazi na uoto wa asili. Treni hiyo ina maandishi kwa upande wa pembeni, hii ikiwa ni taswira ya mfumo wa usafirishaji wa reli unaounganisha miundo mbinu ya viwanda na mazingira ya asili kwa ajili ya kusafirsha bidhaa au abiria.

Safu ya mapipa ya taka ya rangi tofauti kama samawati, kijani, na njano yakiwa yamepangwa kando ya ukuta wa matofali katika njia ya mtaa. Mapipa hayo yamejaa kupita kiasi na kuna rundo la mifuko ya takataka zilizotapakaa chini hii ni taswira ya changamoto ya usimamizi duni wa taka ambapo ukusanyaji na upatikanaji wa taka haufanyiki ipasavyo. Na hivyo huatarisha usafi wa mazingira na afya ya jamii.

Watu wawili wakifanya kazi kwenye eneo la taka wakiwa katikati ya murundikano mkubwa wataka mchanganyiko, pembeni kuna mashine ya kuchimbia ikitumika kusogeza na kuchakata taka hizo, angani kuna ndege wakiruka juu ya eneo hilo ishara ya mazingira yenye taka nyingi hii ni taswira ya usimamizi wa taka katika eneo la wazi ikionyesha changamoto na juhudi za kudhibiti taka mijini.

Eneo la usimamizi wa taka ambapo wafanyakazi waliovaa sare za samawati na kofia za usalama nashughulikia rundo kubwa la taka, magari makubwa ya mizigo yanamwaga taka kwenye eneo la wazi na wafanyakazi wanaonekana wakizichambua huenda ni kwa ajili ya kuchakata au kutupa kwa usahihi, hii ni taswira ya usimamizi wa taka ambayo ni kazi muhimu ya kushughulikia taka kwanjia salama na endelevu.

Wafanyakazi watano wa usafi wa mazingira wakiwa kazini, wamevaa koti za kuonekana na kofia, wakihusika na kusafisha taka katika mtaa wa makazi. Watatu wapo juu ya gari kubwa la taka wamepanga magunia na vyombo vya taka, huku wawili wengine wakiwa chini wakibeba ndoo ya rangi ya chungwa na kontena la samawati. Mandhari ya nyumba na miti inaonekana kwa nyuma, ikionyesha kuwa kazi hii inafanyika katika eneo la makazi ya watu.